Kuna boksi na chupa yenye dawa. Kwenye boksi hio na chupa yenyewe, na boksi ni ya rangi nyeupe na kuna maandishi yaliyo na rangi nyeupe na maandishi mengine yenye rangi nyeusi na kuwa ni habari ikiwa ni ya matibabu.

Hapa kikiwa ni kituo cha hospitali mandhari ikiwa ni ya matibabu. Daktari aliye valia nguo yenye rangi ya hudhurungi. Amevalia na barakoa ya rangi ya samawati. Anampa mwanamke aliye valia nguo yenye rangi ya samawati chanjo kwenye mkono wake.

Hii ni sehemu ya kuuza maji na maandishi yalio ukutani yanaonyesha kuwa ni maji ya BOYA na imepakwa rangi ya samnawati na mwanamke mmoja aliyevalia nguo ya rangi nyeupe na rangi ya kijani klibichi anaonekana kuchota maji haya.

Hii ni sehemu ya mganga au sehemu ya daktari wa kienyeji na kuna besheni lililo la rangi nyekundu na hereni zilizofunika vifaaa au madawa sehemu hiyo. Madawa yanaonekana kuwa ya rangi tofauti.

Hili ni gari la rangi la kijano na gurudunu zile za rangi nyeusi limeanguka kwenye mtaro au kwenye maji mengi na inaonekana kuwa ni ajali na watu, mmoja aliyevalia kaptura ya rangi nyekundu anaonekana kuangalia gari hilo.

Hiki ni kituo cha hospitali, mandhari ikiwa ni ya matibabu. Daktari mmoja au wawili waliovalia nguo nyeupe kwa samawati wanampa watu chanjo waliovalia barakoa za rangi nyeupe na rangi ya samawati.

Hawa ni watu wa kiafya wanaopeana chanjo. Wamebeba boksi zilizo rangi nyekundu na maandishi ya rangi nyeupe. Wamevalia nguo zilizo rangi nyeupe na wenyewe waonekana kuwa ni madaktari. Mandhari yakiwa ni ya kiafya.

Hii ni chupa ya dawa na yenyewe ni ya glesi na tembe zilizo na rangi ya kinjani na kuna karatasi iliyofunika chupa hii yenye rangi nyeusi na kuna maandishi yaliyo ya rangi nyeupe pia, karatasi hilo. Maandishi mengine ni ya rangi ya kinjano.

Hii ni dawa na sindano. Mandhari yakiwa ni ya hospitali na dawa hii ni ya chanjo. Kwenye karatasi ile ya rangi ya kijani kibichi na rangi ya njano na maandishi yaliyoandikwa ya rangi nyeupe na rangi ya samawati na kifuniko cha dawa kilicho rangi nyekundu.

Hiki ni kituo cha hospitali na daktari mmoja aliyevalia miwani na barakoa ya rangi ya samawati, anachukua dawa kwenye sindano na kwenye chupa iliyo ya rangi nyeupe na mwenyewe amevalia nguo iliyo ya rangi nyeupe na nguo ya ndani iliyo ya rangi nyeusi na rangi nyekundu.

Huyu ni afisa au mwana wa afya na mwenyewe amevalia nguo iliyo ya rangi ya samawati kwenye mgongo wake na amebeba kifaa ambacho kinatumika kama cha kutoa moshi au cha kumaliza ugonjwa fulani mahali yake.

Hapa ni mahali palioporomoka au daraja iliyoporomoka. Mandhari yakiwa ni ya mafuriko, na mahali hapa maji yamesimama na ni kwa matope. Na watu wengi wamesimama kando ya daraja hii waliovalia mavazi ya rangi tofautitofauti. Na maji yanaonekana kuwa ni machafu.

Hiki ni kituo cha hospitali, mandhari yakiwa ni ya matibabu , na daktari mmoja amekaa na kuwa anamshika mtoto na daktari mwenyewe amevalia nguo iliyo ya rangi ya samawati na barakoa iliyo ya rangi nyeupe na miwani ya rangi nyeusi.

Hili ni duka la madawa na lina madawa yaliyo mengi. Na madawa mengine yako kwenye vibuyu na mengine yako kwenye chupa na mengine yako kwenye ndoo, ni ya rangi tofauti na kuna picha za watu zilizo kwenye ukuta huo.

Hiki ni kitu cha matibabu na mandhari ikiwa ni ya hospitali au mahali pa daktari wa kienyeji na mwanaume mmoja anaonekana aliyevalia nguo yenye rangi nyeupe kuwa ameshika boksi lenye dawa ndani.

Hiki ni kituo cha matibabau na mtu ama mwanamke mmoja aliyevalia buibui la rangi ya manjano anashika mtoto wake ili kupewa chanjo na daktari aliyevalia miwani na nguo lenye rangi ya samawati na madoadoa yenye rangi nyeupe.

Hiki ni kiuto au mahali pa kufanyia matibabu ya chanjo na daktari mmoja aliyevalia nguo ya rangi nyeupe na barakoa ya rangi ya samawati. Anachukua dawa kwenye chupa iliyo ya glesi na mwingine wako ameketi nyuma amevalia nguo za rangi ya kinjano.

Hapa ni hospitali mandhari yakiwa ni ya matibabu na daktari mmoja aliyevalia nguo ya rangi ya samawati anampa mtoto chanjo na ameshika sindano mkononi na mama mmoja aliyevalia nguo ya rangi ya samawati amemshika mtoto huyu na wengi wakiwa nyuma wakingoja kufanyiwa kazi yao.

Hapa ni hospitali, mandhari yakiwa ni ya matibabu na daktari mmoja aliyevalia shati lenye rangi nyeupe na barakoa yenye rangi ya samawati, anamtazama mwanamke au mgonjwa aliyekuja kutubiwa na mashine yaliyo ya rangi ya nyeupe.

Hawa ni watu wawili moja akiwa wa kike amevalia nguo ile ya rangi nyekundu na koti au koti iliyo rangi nyeusi na mwanamume mmoja aliyevalia nguo ya rangi nyeupe kuonekana kuwa ni daktari anafanya utafiti kwenye sikio lake.

Wanawake kadhaa wanaenda mtoni wamebeba mitungi iliyo rangi ya kinjano na aliye nyuma anaonekana kama amebeba mtoto na mwenyenwe amejifunga leso za rangi nyekundu na leso ingine yenye rangi ya madoadoa. Inaonekana kuwa wanaenda maji kwenye sehemu za mbali, mandhari yakiwa ni ya kiafya.

Watu wanaonekana kuvuka mto au mahali maji yamefurika na nyumba mbili zilizopakwa rangi ya samawati na rangi ya kinjano inaonekana kusimama kando. Mtoto mmoja aliyevalia nguo ya rangi ya nyekundu anaonekana kuwa anapita mahali hapa.

Haya madawa mandhari yakiwa ni ya matibabu. Na dawa zenyewe zimeweza kuwa ni za tembe nyeupe na boksi iliyo ya rangi ya samawati na rangi nyeupe na maandishi yaliyoandikwa na rangi nyeusi. Na chupa ingine iliyoandikwa na rangi nyekundu.

Hawa ni watu wanaonekana kuvuka mto na ni mahali pa mafuriko na mwanaume mmoja aliyevalia au aliyejifunika karatasi kichwani anaonekana kubeba mtu aliyevaa buti za rangi nyeusi za suti za rangi ya kinjano na wengine wamesimama kando ya mto.

Hili ni boksi la dawa na dawa linaonekana kuwa mbele yake na boksi hili lina maandishi ya rangi nyekundu na mengine rangi nyeusi na boksi lenyewe limepakwa rangi nyeupe na tembe zenyewe ni za rangi nyeupe.

Hiki ni kituo cha hospitali au mahali pa kuhifadhi madawa. Dawa ziliko kwenye chupa za plastiki na chupa zingine za glesi na vifuniko vilivyo na rangi tofautitofauti na madawa yaliyo chini yenye rangi ya kijani kibichi na rangi ya hudhurungi.

Hiki ni kituo au mahali pa matibabu kwa walio na ugonjwa wa ukimwi na kibango kilicho hapo kinaonyesha kwamba wanataka kuongeleshwa jinsi ya kujilinda na kuna alama inayoonyesha rangi nyekundu na watu wengi wanaonekana kufanyiwa uchunguzi wao.

Mtu mmoja au mgonjwa aliyelala kitandani anafanyiwa utafiti na daktari wawili wa kutibu wa meno, waliovalia glavu za rangi nyeupe na barakoa za rangi ya samawati na mahali penyewe ni hospitali.

Mwanamume mmoja aliyevalia nguo ya rangi ya samawati na glovu za rangi ya kijani na kibichi na kofia ile ya rangi nyekundu, amebeba mashine yanayotoa moshi au dawa inayoua vifaa mbalimbali ya magonjwa.

Hapa ni kituo cha hospitali, mandhari yakiwa ni ya matibabu. Daktari mmoja aliyevalia miwani na glovu ya rangi nyeupe, anamfanyia utafiti mwanaume mmoja aliye na nywele zilizochakaa kichwani.

Hiki ni kituo cha hospitali au mahali pa kuhifadhi madawa mandhari yakiwa ya afya, daktari mmoja aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati na miwani rangi nyeusi, ameshika dawa iliyo ya kijani kibichi na nguo aliyovaa ni ya rangi nyeupe.

Hawa ni wafanyikazi wa kiafya au ni madaktari. Wenye waliovalia barakoa za rangi ya samawati, na wawili waliovalia barakoa za rangi nyeusi. Na afisa mmoja anaonekana kuwa amevalia nguo au sutiz au nguo za askari ya rangi samawati. Na mwanamke mmoja aliyevalia suruali ya rangi nyeusi.

Hiki ni kituo cha hospitali mandhari yakiwa ni ya matibabu na daktari wa kike aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati na nguo nyeupe na nguo iliyo ya rangi ya samawati na maandishi iliyo ya rangi ya kinjano. Anachukua dawa kwenye chupa iliyo ya chanjo na chupa yenyewe ni ya glasi.

Hiki ni kituo cha madawa na mandhari yakiwa ni ya afya na ni madawa ya miti shhamba au madawa ya kienyeji na taa moja iliyo ya stima inaonekana pale juu na maandishi yalio ukutani kwenye ubao uliopakwa rangi nyeupe na maandishi yenyewe ni ya rangi nyekundu.

Hawa ni wafanyakazi au madaktari wa kiafya wamevalia vibuyu vya dawa vilio vya rangi ya samawati na manguo yaliyo ya rangi nyeupe wanafanya kazi yao na wamekalia gari, wanaingia kwenye gari lililo la rangi nyekundu.

Watu wengi wamesimama kando na magari yapo mahali hapo yamechomeka na moshi mingi unaofumukana na moto unaonekana. Watu hawa wanaonekana kuwa yaona yakiiungua na pikipiki imesimama kando iliyo na taa ya rangi nyekundu.

Hawa ni wafanyakazi wa kiafya. Wameshika chupa au kibuyu kilicho rangi nyekundu na alama iliyo ya kuhatarisha, na wenyewe wamevalia nguo zilizo na rangi ya kinjano na glovu za rangi nyekundu na wanaonekana na kibuyu kingine kiko chini yao cha rangi ya samawati.

Huyu ni mwanaume au ni daktari anayetoa dawa kwenye chupa iliyo ya plastiki na dawa zenyewe za rangi ya njano na mtu mwenyewe amevalia nguo iliyo ya rangi nyeupe. Mandhari yakiwa ni ya matibabu.

Hiki kikiwa ni kituo cha chanjo na daktari mmoja aliyevalia kofia ya rangi nyeusi na mama aliyebeba mtoto wake aliyevalia kofia ya kinjano anampa mtoto chanjo na kuna chupa iliyo na kifiniko cha rangi ya samawati kwenye mkono wa mama huyu.

Huyu ni muuguzi mmoja anayebeba mtoto au ni mama mtoto anayetoka kujifungua, hiki kikiwa ni kituo cha mama wazito kujifungua watoto, na mahali penyewe pamepakwa rangi iliyo rangi ya samawati na neti iliyo ya rangi nyeupe, na mtoto mwenyewe anaonekana kuwa mchanga, na amevalia nguo nyeupe.

Hapa ni mahali ambapo maji yamesimama mandhari yakiwa ni ya mafuriko na daktari au mtu mmoja amekaa mahali amevalia nguo ya rangi ya kinjano. Anaonekana kuwa amebeba kitu au mahali pa kuhifadhi dawa za chanjo na anatembea akiwa amevalia buti za rangi nyeupe.

Hiki ni kituo cha hospitali, manthari yakiwa ni ya matibabu na daktari mmoja aliyevalia nguo ya rangi ya nyeupe anaona kumpima mwingine macho , au kumpima mgonjwa macho na mwenyewe amesonga nywele zake taratibu aliyevalia nguo za rangi nyeusi.

Hiki ni kituo cha hospitali mandhari yakiwa ni ya matibabu na daktari aliyevalia glovu za rangi ya kijani kibichi ana sindano iliyo ya rangi ya nyeupe. Anachukua dawa au chanjo iliyo kwenye chupa ya glasi ya kifuniko kilicho cha chuma.

Hapa ni hospitali mandhari yakiwa ni matibabu na muuguzi mmoja aliyevalia nguo ya rangi nyeupe na rangi ya samawati na kofia iliyo ya rangi samawati, amevalia barakoa ya rangi ya samawati na mgonjwa aliyepanua mdomo wake kufanyiwa utafiti wa meno.

Hii ni chupa ya dawa iliyo ya glesi na kifuniko iliyo ya rangi nyekundu na vidonge vya dawa vilivyo vya rangi nyeupe na karatasi inayofunika chupa hiyo ni ya rangi nyekundu na rangi ya kinjano na maandishi yaliyoandikwa na rangi nyeupe na rangi nyeusi na mandhari yakiwa ni ya matibabu.

Mwanamke mmoja aliyevalia nguo ya rangi ya samawati anabeba mtoto anayeonekana kulia na mtoto mwenyewe anapewa chanjo au anadungwa sindano na daktari aliyevalia nguo ya rangi nyeupe na barakoa ya rangi ya samawati na mama mwenyewe anaonekana kupanua mdomo wake.

Hapa ni mahali au sehemu ya kufanyia usahishaji au wa kutoa chanjo. Mandhari yakiwa ni ya matibabu na mwanamke mmoja aliyevalia barakoa ya rangi ya kijani kibichi ananawa mikono na mwanaume aliyevalia pia barakoa ya rangi ya kijani kibichi.

Mandhari yakiwa ni ya hospitali na kuna daktari mmoja aliye wa rangi, au ni mweusi. Amevalia nguo ya rangi nyeupe na anafanya utafiti kwenye mashine yake yaliyo na mtoto ndani, na ukuta umepakwa rangi nyeupe.

Mwanaume mmoja aliyevalia karatasi lenye rangi nyeupe na amebeba kibuyu kilicho cha dawa chenye rangi ya kijani ama eangi ya samawati, akinyunyizia vitu zake dawa aliyozipanda mahali hapo.

Huyu ni mwanaume mmoja anayechukua sabuni ya kunawa mikono kwenye ukuta huo na mwanume mwenye amevalia nguo ya kijani kibichi na kofia ile ya rangi nyeupe na mwenyewe anaonekana kuwa ana rangi au ni wenye rangi mweupe.

Hizi zikiwa ni dawa za mtu mgonjwa na dawa zenyewe ni za rangi nyekundu. Chupa iliyo ya rangi nyeupe na karatasi iliyofunika chupa hiyo ya rangi ya samawati na maandishi yaliyo ya rangi nyeusi na rangi ya samawati. Mandhari yakiwa ni ya matibabu.

Mama wawili mmoja akiwa na kitambaa mkononi. Na mwingine ameshika sauti, kifaa cha kupazia sauti na amevalia barakoa ya rangi ya samawati, anaonekana kupitisha ujumbe kwa umati au ujumbe kwa watu walio mbali.

Hawa ni watu wawili walivalia nguo za rangi ya samawati na barakoa zilizo ya rangi ya samawati na wanaonekana kuwa wamebeba gesi zilizotoka kwenye gari la rangi nyeupe na wenyewe waonekana wamevalia buti zilizo za rangi nyeusi.

Hizi ni tembe za madawa na zenyewe ni za rangi nyeupe, na kuna boksi iliyo kando lenye rangi nyeupe, rangi ya samawati na rangi ya kijivu. Na maandishi yaliyo ya rangi nyeusi kwenye boksi hilo. Madhari yakiwa ni ya matibabu.

Wanaume watatu wanaonekana kukusanya mahali pa hospitali. Mandhari yakiwa ni ya matibabu au mahali pa kuhifadhi madawa. Na daktari mmoja aliyevalia balakoa ya sama rangi ya samawati, anawaongelesha au akiwapea mawaidha, waliosimama kando yake.

Mandhari yakiwa ni ya matibabu au hospitali. Chupa ikiwa ya rangi nyeupe na maandishi yaliyo kwenye karatasi ya rangi nyeusi kuwa hivi ni vidonge vya kufanya ngono na lenyewe kuna tarehe inayomaliza.

Hii ni meza ile ya plastiki yenye rangi nyekundu na ina aina tofauti ya madawa kwenye chupa hilo juu na mahali hapa mandhari yakiwa ni ya matibabu na kuna stuli ile ya rangi ya kijani kibichi na kikombe kile cha rangi sawia.

Watu wawili wanaonekana kupita kwenye maji yaliyofurika na mmoja anamsukuma mwingine aliye kwenye pikipiki iliyo na maandishi yenye rangi nyeusi na mmoja amevalia nguo ya samawati na kaptura iliyo ya rangi nyeusi. Wamebeba mitungi ziliyo ya rangi ya kinjano.

Gari au kreni inayabomoa manyumba iliyopakwa rangi ya kinjano na madirisha ya rangi nyeusi ,linabomoa ghorofa, na polisi wawili wanaonekana kusimama kando yao na wenyewe wamevalia kofia zilizo rangi nyeusi.

Mwanamke mmoja aliyejifunga kitambaa cha rangi nyekundu na nguo iliyo ya rangi ya samawati, anaonekana akishika kitambaa mkononi na mwenyewe amefurahi uso wake na wawili wako nyuma yake na wamefunga kitambaa kichwani. Vitambaa vyenyewe ni vya rangi nyeusi.

Ni daktari waliovalia nguo zenye rangi nyeupe na mandhari yakiwa ni ya matibabu na mmoja anaonekana kuwa amevalia glovu iliyo ya rangi ya kinjano na ananyunyizia dawa na wengine wamevalia gloves zenye rangi nyekundu na wamebeba chupa iliyo ya rangi ya samawati.

Hii ni dawa ya Ferolax kwa lugha ya Kinge'nge na maandishi yaliyoandikwa na rangi nyeupe na rangi nyeusi na rangi nyekundu. Boksi lenyewe lina picha au lina mchoro ulio wa viungo vya damu na dawa yenyewe inaonekana kuwa ni ya kutibu damu.

Hiki kikiwa ni kituo cha kupokea chanjo na daktari mmoja aliyevalia nguo ya rangi nyeupe na barakoa ya rangi nyeupe anampa mwanamke mmoja aliyevalia nguo ya rangi nyekundu chanjo na amevalia miwani na barakoa ya rangi samawati.

Haya ni madawa mandhari yakiwa ni ya hospitali na yenyewe ni ya chupa tatu, mbili zikiwa chupa nyeusi na moja ikiwa chupa nyeupe na madawa yenyewe kuna karatasi zilizozifunika zilizo za rangi nyeupe na rangi ya samawati na rangi ya kinjano na maandishi ya rangi nyeusi.

Haya ni madawa ya kufanyia chanjo na madawa yenyewe ni ya rangi ya kinjano, na kuna karatasi lililo funika madawa haya yenye rangi ya kinjano na maandishi ni ya rangi nyeusi na kuna boxi lililo kando la rangi nyeupe na maandishi yaliyo ya rangi ya samawati.

Hii ni chupa ya dawa, na yenyewe iliyo na kiungo cha mwanaume, na maandishi yaliyoandikwa kwenye rangi nyekundu. Chupa yenyewe ina kifuniko kilicho cha rangi ya kijani kibichi, na maandishi mengine yaliyo yenye rangi ya udhurungi.

Hiki ni kituo au hospitali ambapo mgonjwa aliyevalia rinda la rangi nyeupe amekuja hospitali kutibiwa na nywele zake ambazo hazijasukwa na daktari aliyevalia miwani na nguo iliyo ya rangi nyeupe.

Huyu ni daktari aliyevalia miwani yenye rangi nyeusi na nguo zake ni za rangi nyeupe na anaonekana kuchoma kitu kwenye moto unaotokana na gesi inayowaka na wengi wako nyuma yake.

Hiki ni kituo cha matibabu mahali ambapo watu wananawa mikono nje na watu wenyewe ni moja ni wa kike mwingine ni wa kiume amevalia nguo za samawati na wanaosha mikono yao kupita kwa maji kwenye ndoo ya rangi nyekundu.

Afisa wa kiafya na ni mwanamke aliyefunga kitambaa cha rangi nyeusi na madoadoa ya rangi nyeupe kichwani. Na amevalia nguo ya rangi nyeupe na rangi ya samawati. Anampa mwanamke mmoja mawaidha na mwenye nywele zimechakaa kichwani.

Hawa ni maafisa ama madaktari waliovalia nguo za rangi nyeupe na mitungi yaliobebwa migongoni ya rangi nyeupe na wanaonekana kunyunyizia madawa yao kwenye mimea na wote wamekaa kwenye mistari maalum.

Hii ni sindano na dawa hili la chanjo na daktari aliyevalia glovu yenye rangi ya kijani kibichi na maandishi yaliyo kwenye karatasi yaliyo ya rangi nyeusi na sindano iliyo ya rangi nyeupe.

Haya ni madawa , na yenyewe ni ya rangi ya kijani kibichi na kuna boksi lililo nyuma yake na lenyewe ni la rangi nyeupe na maandishi yaliyo ya rangi ya kijani kibichi na rangi ya njano, na yenyewe pia yamewekwa mezani.

Huyu ni daktari aliyeshikilia nywele zake na amevalia nguo iliyo ya rangi nyeupe na anampa mtoto chanjo ya mkono kwa sindano na mama aliyemshikilia mtoto huyo hajasonga nywele zake.

Hii ni posta ya dawa na watu wanaonekana kushika vichwa vyao. Chupa iliyo ya rangi ya kinjano ina maandishi ya rangi ya samawati kuwa ni dawa ya kupoesha kichwa au maumivu ya kichwa.

Hiki ni kituo cha wamama kujifungua, na mama mmoja aliyesuka nywele za rangi nyekundu amembeba mtoto aliyemfunika na kitambaa cha rangi nyeupe na rangi ya samawati na mwenyewe amelala kitandani cha rangi nyeupe.

Hivi ni vidonge vya vitamini D3 , na maandishi haya yapo kwenye karatasi lililopakwa rangi ya kinjano na ya samawati lililofunika chupa iliyo nyeupe na vidonge vyenyewe ni ya rangi ya kinjano.

Huyu ni mwanamke au afisa wa kiafya, aliyevalia nguo ya rangi ya samawati na mistari iliyo rangi nyeupe na amebeba mtoto ili kumpa chanjo. Mandhari yakiwa ni ya matibabu na mwenyewe yuko ameketi kwenye kiti kilichofunikwa na kitambaa cha rangi nyeupe.

Hapa ni hospitali mandhari yakiwa ni ya matibabu na wanawake wawili wanaonekana kupima kitu. Na wenyewe wameshuka nywele zao taratibu, na mmoja amevalia miwani na wote wako na vibango shingoni. Na nguo za rangi ya samawati na kutani kuna rangi nyeupe.

Mandhari yakiwa ni ya matibabu, daktari mmoja anampima mtoto mchanga aliye kwenye glasi na mtoto mwenyewe ana vitu puani vya kupima uhai wake na daktari mwenyewe amevalia nguo ya rangi ya samawati na amepaka mdomo wake na rangi nyekundu.

Hiki ni kituo cha matibabu au ni mahali pa hospitali madhari yakiwa ni ya matibabu, na daktari moja anaonekana kuwa anampima mwanamke moja aliyefunga kitamba kichwani maskio yake na mwenyewe ameshuka nywele zake taratibu na nguo aliovaa ni ya rangi nyeupe.

Hii ni sehemu ya daktari wa kienyeji na vyungu vilivyofungiwa chini na kamba za nyasi na vyungu vyenyewe vina dawa au mahali penyewe ni pa daktari au mganga maalum.

Watu wengi wameketi mahali pa afya mandhari au mazingira yakiwa ni ya matibabu na mama mmoja aliyesonga nyewele zake taratibu amejifunika kitambaa mkononi na anafanyiwa utafiti na daktari aliyevalia nguo ya rangi nyeupe.

Hizi ni huduma za kiafya mandhari yakiwa ni ya matibabu na daktari mmoja ameshika kalamu yake anamfinya mwanamke mmoja au anamwandika mwanamke mmoja kwenye sikio lake na mwenyewe amevalia barakoa ile ya rangi nyeusi na nguo zilizo za rangi nyeupe.

Hapa pakiwa ni hospitali au zahanati. Mahali pa kulaza wagonjwa na daktari wawili waliovalia nguo ya nyekundu na mwingine nguo ile ya rangi ya kijani kibichi na kofia zao ni za rangi ya samwati. Wanamtibu mgonjwa aliyelala kitandani.

Hawa ni maafisa au wafanyikazi wa afya waliovalia nguo za rangi nyeupe na wanapewa maelezo na mmoja wao aliyevalia nguo ya aina hiyo na mtungi ulio wa rangi ya samawati una maji ya kunawa.

Hivi ni vyoo au mahali pa watu kujisaidia, na watu wawili wakiume wanaonekana kusimama kando yake, na mmoja aliyevalia kofia, vyombo venyewe vimepakwa rangi ya samawati na rangi nyeupe, na maandishi yaliyo ya rangi ya samawati na rangi nyekundu.

Hivi ni vidonge vya madawa na boksi iliyo na madawa liko kaa. Na boksi lenyewe ni la rangi nyeupe na maandishi yaliyo ya rangi nyekundu na rangi nyeusi. Vidonge vyenyewe ni vya rangi ya kinjano, na viko chini au mahali pa meza. Na viko na jinsi au maelezo jinsi ya mtu kumeza dawa zenyewe.

Watu hawa wakiwa ni aafisa wa afya wanafanya usafi wa mahali hapo na takataka zimejaa hapo na watu wenyewe wamevalia nguo za rangi ya tofauti kama vile nyekundu na samawati na wamevalia kofia zilizo za rangi nyeupe.

Watu watatu, wawili wakiwa ni maafisa wa kiafya waliovaa, mmoja amejifunga kitambaa kichwani cha rangi nyeusi na rangi ya kinjano anamulika mwingine usoni au anampima hadhi ya mwili wake na mwingine amevalia barakoa iliyo ya rangi nyekundu.

Mahali hapa maji yamefurika ,na mandhari yakiwa ni ya mafuriko au mvua nyingi ,na magari mingi yanaonekana kusonga na yaliyo ya rangi tofauti kama vile rangi nyeupe, rangi nyeusi na rangi ya kijani kibichi na nyingine rangi nyekundu.

Mwanaume mmoja anayesukuma gari na kutoa mizigo barabarani aliyevalia kofia na suruali ya rangi nyeusi na koti ya rangi ya samawati na begi mgongoni. Anaonekana kupita kwenye maji yaliyofurika au yaliyotapakaa barabarani na gari zilizo...

Hapa ni hospitali ,mandhari yakiwa ni ya matibabu, na dawa zilizo kwenye chupa ya chuma na karatasi iliyofunika chupa zenyewe ni ya rangi nyeupe na maandishi yaliyo rangi ya samawati kuwa ni chanjo ya watoto wanaojikuna.

Hii ni sehemu ya matibabu ya kienyeji, inaweza kuwa ni mahali pa mganga maarufu na dawa iliyo kwenye chupa, dawa yenyewe ni ya rangi nyekundu na kuna mikia ya wanyama inayoonekana kwenye beseni pia ya rangi nyekundu.

Huyu ni mwanaume mmoja aliyeshika fimbo mkononi, amevalia shati la rangi nyeupe, na anaonekana akipiga mti ulio na nzige wengi. Mti huo ni wa rangi ya kijani kibichi, na nzige hao pia ni wa rangi ya kijani kibichi.

Hiki ni kituo cha hospitali, mandhari yakiwa ni ya matibabu. Daktari wawili waliovalia barakoa zenye rangi ya samawati wanamtibu mgonjwa aliyelala kitandani. Amefunikwa kitambaa kwenye kifua chake cha rangi ya samawati na mwenyewe amepanua mdomo kufanyiwa utafiti.

Mwanamke mmoja anaonekana kufurahi anachota maji yaliyo kwenye mfereji na kibuyu chake kilicho rangi ya kinjano na maandishi yalio ya rangi ya samawati na picha iliyo ya rangi nyekundu na mwenyewe amevalia sketi ya rangi nyeusi.

Hiki kikiwa ni kituo cha hospitali au zahanati na daktari mmoja aonekana kuvalia miwani ya glesi na barakoa ile ya rangi ya samawati. Anachukua dawa au kuwapa watu chanjo waliovalia barakoa na mwenyewe amevalia nguo ya rangi nyekundu.

Haya ni madawa mandhari yakiwa ni matibabu na madawa yenyewe mengine yako kwenye boksi zilizo tatu zenye rangi nyeupe na maandishi yaliyo ya rangi nyekundu na rangi nyeusi. Na tembe hizi ni za rangi nyekundu.

Watu wanne wanaonekana kupita kwenye maji yaliyofurika na mandhari yakiwa ni ya mafuriko na maji haya yamesimama na wenyewe wamevalia nguo za rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeusi na rangi nyeupe na mmoja amevalia kofia iliyo ya rangi nyekundu.

Hapa ni kituo cha hospitali mandhari yakiwa ni ya matibabu na daktari mmoja aliyevalia nguo nyeupe anataka kumtibu mtoto aliyevalia nguo ya rangi nyekundu na mahali hapo kuna meza ambayo mahali hapo ni pakufanyia utafiti.

Hii ni hospitali ambapo mgonjwa anadungwa sindano, mwenyewe ni wa kike, ni mweupe na amesuka nywele zake. Amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Daktari anayemdunga sindano amevalia saa kwenye mkono wake na amevalia gwanda au nguo iliyo nyeupe.

Haya ni mazingira ya hospitali na muktadha ukiwa ni wa matibabu. Kuna boksi moja iliyo na dawa ya chanjo kwa watoto wadogo, na kuna chupa iliyo na rangi ya kifuniko cha kijani kibichi, na iliyo na glasi na sindano iliyo chini hapo.

Hizi ni madawa za kutibu wagonjwa ambazo ziko kwenye chupa za glasi zilizofunikwa na karatasi ya rangi ya samawati rangi nyeupe. Kuna maandishi yaliyoandikwa kwenye chupa hili ya rangi nyeusi.

Hiki ni kituo cha mganga au daktari wa kienyeji na kina viungo vilivyofungwa na kamba. Ni kama ni daktari au mganga maalum na chini kuna mahali pa kukalia ambapo ameweka shuka yenye rangi nyekundu.

Hizi ni dawa na chupa nne, mmoja daktari amemshika na aliye na makucha ndefu, na dawa hizi ziko na vifuniko za rangi ya samawati na karatasi zilizofunika chupa hizi za rangi nyeupe na rangi ya samawati na maandishi yaliyo ya rangi ya nyeusi.

Mazingira yakiwa ni ya hospitali. Kuna boksi lililo la dawa limeandikwa na maandishi ya rangi ya samawati na maandishi ya rangi kijani kibichi. Na dawa zilizo mbele zimelazwa hapo mezani kwenye karatasi. Dawa ingine imesimama ilio ya rangi au karatasi ilio ya rangi nyeupe.

Daktari aliyevalia nguo nyeupe anampa mtu chanjo na ameshika pamba iliyo nyeupe na watu wa kike wanaonekana kupanga orodha au foleni kuenda kupewa chanjo hiyo.

Hii ni dawa iliyo kwenye chupa ya rangi nyeupe na maandishi yameandikwa kwenye chupa, kwenye karatasi iliyo funika chupa hiyo ya rangi ya kijani kibichi. Kuna viungo vya mwili wa mwanaume vimechorwa pale na dawa ya kutezi au ya kupanua mishapa ya mwanaume.

Hii ni Hospitali almaarufu zamati, ambayo imepakwa rangi nyeupe ambapo kuna kuna daktari mmoja aliyevalia. Nguo wa samawati, yeye mwenyewe ni wa kike na amembebe mtoto mchanga. Mtoto mwenyewe anaonekana kuwa mgonjwa.

Hapa au haya ni mazingira ya afya ambapo mahali hapa panaonekana pameporomoka na watu wengi sisi hawa tumesimama kando yao kuona jinsi jengo hili lililoporomoka na miti imepelekwa na kuangushwa na maji hayo.

Dawa moja iliyokwenye chupa ya glasi na kifuniko cha samawati, na karatasi iliyofunika dawa hiyo ya rangi nyeupe na rangi samawati, na maandishi yaliyo ya rangi nyeusi na shindano moja iliyo na maandishi ya nambari imewekwa pale chini kwenye meza.

Huyu ni daktari aliyevalia nguo za kijano na amesonga nywele zake taratibu. Aonekana kumhifadhi mtoto huyo kwenye kitambaa cha rangi nyeupe na kilicho na madoadoa ya rangi nyekundu. Na hapa unakaa ni muktadha wa matibabu.

Hiki ni chumba cha wagonjwa wa kulazwa, chumba hiki kimepakwa rangi ya nyeupe. Kuna madaktari watano, waliovalia nguo za samawati na barakoa za samawati na pia kofia ya samawati. Daktari hao wanamhutubia au wanamhudumia mgonjwa aliyelazwa kitandani.

Daktari wawili waliojifunika barakoa kwenye sikio zao na wamevalia miwani. Mmoja amevalia miwani ya rangi nyeupe na mwingine miwani ya rangi nyeusi. Na mgonjwa mmoja anaonekana amelala hapo akifanyiwa utafiti wa meno naa daktari hawa wamevalia nguo za, mmoja amevalia nguo za rangi ya samawati na mwingine rangi nyeupe.

Hii ni dawa iliyo ya chanjo katika maandishi yaliyoandikwa kwenye karatasi jeupe lililofunikwa na chupa hiyo na yenyewe ni ya chuma au ya glasi na daktari aliyevalia gloves za nyeupe ameshikilia dawa hiyo na shindani.

Mtu wa kiume aliyevalia nguo au shati la kitenge la suruali iliyo ya rangi nyeusi anaonekana akitoka katika chumba cha kujisaidia kilicho na milango ya mabati na mtungi mmoja uliojuu wa chumba hicho.

Hapa ni kituo cha hospitali mazingira yakiwa ni matibabu. Kuna daktari mmoja aliyevalia nguo ya rangi nyeupe na mwingine amevalia nguo ya rangi ya samawati. Wote wamevalia barakoa na wanaonekana kupea chanjo wauguzi waliokuja kutibiwa.

Haya ni mandhari au mazingira ya matibabu na mahali hapa kuna mama mmoja aliyevaalia barakoa ya rangi za mauati na daktari mmoja aliyejifunika kitu kichwani aliyevaa taa ili kuona anavyotibu mgonjwa huyo amevalia nguo ya rangi nyeupe.

Hii ni chupa ya dawa ina rangi nyeupe, rangi ya kijani kibichi na rangi nyeusi ambayo imesema ya kwamba ni dawa ambayo imetoka katika kituo cha udaktari. Juu yake kuna karatasi iliyofunika kifukicko hicho, karatasi inaoyosema ya kwamba ni ya ulinzi.

Mazile mmoja au daktari wa kike aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati na amevalia nguo iliyo ya rangi ya samawati anachukua dawa kwenye chupa na shindano ili kutibu wagonjwa. Mandhari yakiwa ni hospitali.

Muuguzi moja aliyevalia nguo ya nyeupe na amevalia miwani na mwenyewe anaonekana wa kike na hajashuka nywele zao amejishikilia tu. Anamtazama mwingine katika kifaa cha kutazamia macho. Mgonjwa huyo aliye na nywele zilizochakaa na ukuta mwao wameshikilia vibango vilivyo miwili miwili vipande vya miwili na macho.

Hapa ni kituo cha matibabu wa watoto. Muguzi mmoja aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati na amevalia pia barakoa nyingine ya rangi nyeupe. Anampa mtoto dawa au chanjo, mtoto aliyevalia kofia ya rangi nyekundu na mama aliyembeba aliyevalia nguo ya rangi nyeusi.

Hapa no hospitalini mazingira yakiwa ni ya matibabu na mgonjwa mmoja aliye lala chali kwenye kitanda kile cha rangi ya nyekundu na amevalia suruali yenye rangi nyeusi na amevalia barakoa ya rangi ya samawati na daktari anamtengeneza au anamsaidia kujilaza.

Hii ni dawa ya ugonjwa wa watoto ya kujikuna kama vile kwa lugha ya kinene inaitwa Measles na ni chanjo. Dawa yenyewe ina kifuniko ya rangi ya kijano na maandishi ya rangi nyekundu.

Hii ni chupa ya dawa yenye rangi ya nyeusi, ndani kuna vidonge vilivyo vya aina tofauti au ni vya aina moja. Chupa hii imeandikwa na rangi tofauti. Rangi ya kijani kibichi, rangi nyeusi na rangi ya nyeupe na maandishi haya yanasema ya kwamba ni mabati au ni Iron Easy .

Daktari mmoja wa kiume aliyevalia nguo ya samawati na amevalia barakoa iliyo ya rangi ya samawati anampa mwanamume mmoja aliyevalia nguo nyeupe chanjo na sindano kwenye mkono wake. Amevalia kofia iliyo ya rangi ya kinjano.

Mama wengi au akina mama waliovalia nguo za rangi nyeupe na wanatibu mama kadhaa mmoja aliyevalia au aliyefunga kibango kichwani mwake cha rangi nyeusi na wamevalia barakoa za rangi nyeupe.

Kuna chupa mbili za madawa na boksi iliyo nyuma yake. Chupa ya kwanza ikona kifuniko cha rangi ya samawati na chupa ya pili ikona ifuniko cha rangi nyeusi na maandishi yaliyo ya rangi nyeusi kwenye karatasi hilo la rangi nyeupe kwenye chupa hizo.

Hizi ni dawa zilizo na vifuniko vya rangi ya samawati na karatasi zilizo funika chupa hizo za rangi nyeupe na rangi ya samawati na maandishi yaliyo kwenye chupa hizi yakiwa ni maandishi ya rangi ya nyeusi.

Hapa ni hospitali na mahali pa matibabu au uuguzi wa meno na mwanamke mmoja akiwa ni daktari anaonekana kufurahia. Nyuma yake kuna saa iliyoonyesha wakati huo.

Hapa ni kituo cha matibabu au chanjo na muuguzi mmoja aliyevalia nguo ya samawati na amesuka nywele zake kitaratibu anamdunga mtu aliyekuja kutibiwa na kupewa chanjo aliyevalia tishati ya rangi nyeupe.

Hili ni jengo lililoporomoka, ni jengo la gorofa. Kuna watu kadhaa waliovalia kofia kwenye kichwa chao na wamevalia maguanda. Yaliyo rangi nyeusi. Wamekuja kufanya utafiti uliofanywa ulioifanya ikaanguka huku poromoka.

Hizi ni dawa za matibabu na kuna shindano imeweza iliyo hapo mezani na barakoa ya rangi ya samawati. Dawa hizi ziko tofauti na imeandikwa ni dawa ya chanjo kwa watoto wadogo.

Hizi ni dawa za chanjo daktari au muuguzi mmoja anaichukua dawa hiyo na kuivuta kwenye sindano na chupa hizo za glasi zilizofunikwa na karatasi jeupe na maandishi yaliyo ya rangi nyeusi na boksi lililo nyuma yake na maandishi yaliyo ya rangi nyeusi na imepakwa rangi nyeupe na ya samawati.

Mwanamke mmoja, aliyevalia buibui la rangi ya njano na mwingine la rangi nyeusi, na mwenyewe anaonekana kuwa ni mweupe. Yuko ndani ya shamba au kiwanja kilicho na nyasi zilizo kauka na miti inaonekana kuwa ni mahali palipo pa nchi kavu.

Hapa ni kituo au mahali panapoitwa pa nchi kavu ,mama wawili mmoja aliyevalia sketi ya rangi nyekundu na tisheti ya rangi nyeusi anachota maji kwenye biwi au anachota mchanga.

Hii ni dawa ya chanjo ya ugonjwa unaoitwa polio na yenyewe ni iko kwenye chupa la glasi na kifuniko chake ni cha rangi ya nyekundu. Na maandishi yaliyoandikwa na rangi nyeusi kwenye karatasi jeupe iliyofunikwa chupa hiyo.

Hiki ni chumba cha matibabu almaarufu chumba cha kutibu meno. Daktari ni wawili, mmoja wa kike mwingine wa kiume. Wa kike amevalia nguo nyeupe na barakoa nyeusi. Wa kiume amevalia nguo au tishati ya manjano na amevalia pia barakoa ya samawati. Wote wamevalia miwani wanamtibu mgonjwa.

Hapa ni hospitali ambapo mtoto mchanga ameletwa kupewa chanjo na muuguzi au daktari aliyevalia nguo na kofia ya rangi ya samawati na mama mmoja aliyeketi kwenye kiti amevalia tisheti na amesonga nywele zake kwa utaratibu na tisheti yake ni ya rangi ya nyekundu.

Huyu ni daktari au afisa wa afya amevalia nguo, yenye rangi nyeupe na amevalia barakoa rangi samawati na miwani na anachukua chanjo ili kumpa mama mmoja aliyevalia nguo za kimataifa kwenye kiti.

Huyu ni mwanadada, mwenyewe ameshika kifaa kilicho cha kupima, mwili wa mtu joto la mwili. Na mwenyewe anaonekana kuwa amefurahi na ameshika kifaa kingine cha rangi nyeusi kwenye mkono wa kulia na ameshika vibango kwenye mkono wake.

Hii ni hospitali au ukipenda kiite kituo cha matibabu. Ambapo kuna mtoto mmoja mchanga anayetibiwa na daktari aliyejifunika kitambaa kichwani na mevalia gwanda au nguo nyeupe. Mamake mtoto amembeba aliyevalia nguo ya samawati.

Haya ni mazingira au madhaari yakiwa ni ya kilimo au ya matibabu ya kiafya na wanawake katika sehemu za Samburu au Somali au Maasai wanaonekana kuenda mtoni na wamevalia au wamejifunga leso zao.

Haya ni mazingira na muktadha yakiwa ni ya matibabu na hospitali. Daktari mmoja ameshikilia dawa hiyo na amevalia gloves zikiwa ni za rangi ya kijani kibichi na ameshikilia shindani ili kupea mtu chanjo.

Boxi lilio na rangi yeupe na rangi ya samawati, na amndishi ya alama k kwenye boxi hilo, na chupa zilizo upande mwengine karatasi ilio na rangi nyeupe na mandishi meusi yaliyo funika chupa hizo na chupa Moja Ina kifuniko Cha rangi ya samawati.

Hapa ni hospitali au mahali pa kuhifadhi dawa. Kuna chupa kadhaa za dawa za rangi nyeupe na chupa moja iko hapa ya rangi nyeupe na yako na maandishi ya rangi nyeusi. Maandishi haya yanasema kwamba ni Ebuprophen na ni dawa za kutibu watu. Kuna tarehe ya kutengenezwa.

Haya ni mazingira au ni muktadha wa afya na kuna mtu mmoja aliyevalia barakoa iliyo na miwani na amevalia gwanda au jaketi iliyo na rangi nyeupe na glovu za rangi ya kijani kibichi.

Muuguzi mmoja au daktari aliyevalia nguo ya buluu au kipenda ya rangi ya samawati na aliyesonga nywele zake taratibu ana yuko hospitalini kutulia watoto walio kwenye chumba kilicho rangi nyeupe.

Hapa ni hospitali mandhari yakiwa ni ya matibabu. Daktari au muuguzi mmoja anamtibu au anampa mtoto chanjo na mwenyewe amevalia nguo ya rangi nyeupe na mistari ya rangi nyeusi na ameshuka taratibu na mama mwenye mtoto aliyevalia herini kwenye sikio lake.

Haya ni madawa na kuna boksi tatu zilizo za rangi nyeupe na nyekundu na boksi zenyewe zina maandishi yaliyoandikwa na rangi nyeusi na rangi nyekundu na dawa ziko mbele yake ziko za rangi nyekundu na ni tembe tisa.

Hizi ni boksi za madawa na zenyewe ni za rangi nyeupe na rangi ya samawati na rangi ya kijano ziko katika boksi hizo na ziko na maandishi yaliyo ya rangi nyeusi na maandishi mengine ni ya rangi ya kijani au maandishi ya nyeusi.

Hiki ni kituo cha madawa, kuna mtu mmoja au ni daktari anayefungua kibuyu cha rangi nyeupe, kina maandishi ya rangi nyeusi. Amevalia nguo nyeupe na barakoa iliyo ya rangi ya samawati.

Hapa pakiwa ni muktadha wa bishara au muktadha wa kiafya na ni mahali pa kuhifadhi vitu vilivyoharibika kama ni chuma na wengi wao wamevalia nguo au gwanda zilizoza rangi ya samawati na kofia zilizo rangi nyeupe.

Haya ni madhaari au muktadha ukiwa ni wa matibabu wa afya na watu wawili waliovalia barakoa ya rangi nyeupe na nguo za rangi nyeupe na glovu za rangi ya samawati wanaonekana kumwaga dawa na dawa yenyewe ni ya rangi ya samawati.

Hiki ni kituo cha matibabu , mandhari yakiwa ni ya ugonjwa au ya utibabu na mgonjwa mmoja anaonekana akipimwa mahali hapo na ameshikilia vitu vilio vya rangi ya samawati na daktari mmoja yuko nyuma yake amevalia nguo au T-shirt ya rangi ya samawati ukipenda iite rangi ya bluu na mashine iliyo ya rangi nyeupe.

Hiki ni kituo cha matibabu au mahali pa kuhifadhi, mahali pa kufanyaa matibabu au chanjo kwa watu. Na watu wawili waliovalia nguo za rangi kinjano, mmjoja wa kike, wanangoja watu kunawa mikono yao kwenye maji yalio kwenye ndo hizo nyeupe.

Hapa ni kituo cha hospitali au zahanati wanapotibu wagonjwa wa meno. Daktari wawili mmoja aliyevalia nguo nyeupe na mwingine aliyevaa gwanda la nguo samawati anamtengeneza aliyeumia au anamwangalia utafiti wa meno kwa mgonjwa aliyepanua mdomo wake. Chumba kenyewe kimepakwa rangi nyeusi.

Hawa ni kina mama waliokaa na wamejifunga leso au vibanga kwenye mwili wao na wengine wamefunga vitambaa kwenye miili zao. Wengi wameketi kwenye viti na wengine wameketi chini. Daktari mmoja aliyevalia nguo nyeupe na long'i au suruali iliyo ya rangi nyeusi anawaeleza wanawake hao.

Hapa ni hospitali na Daktari mmoja ameshika chuma au kifaa cha kufanya utafiti wa meno na amevaa glove ya rangi ya samawati. Mtu mmoja anaonekana kupanua mdomo wake utafiti wa meno na mzingira ikiwa ni ya hospitali ya matibabu.

Muktadha ukiwa ni muktadha ya mafariko. Kuna mtu mmoja ambaye yuko na pikipiki ya rangi nyeusi na samawati, anamevalia kofia ya rangi nyeusi na suruali ya rangi nyeusi, na anapita ndani ya maji karibu kupotelea.

Hii ni hospitali iliyo na sindano kwenye meza na madawa au dawa kwenye chupa iliyo na kifuniko ya samawati . Makaratasi iliyofunika chupa hiyo yenye rangi ya samawati na rangi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi kwenye karatasi hilo. Haya yanaonekana ni mazingira ya matibabu.

Hapa ni hospitalini mandhari ni ya matibabu. Daktari mmoja aliyevalia nguo nyeupe anampima mwingine macho yake kutumia kifaa kilicho cha rangi nyeupe. Ukuta huu umepakwa rangi ya samawati na amekalia kiti cha rangi nyeusi.

Hizi ni dawa kwenye boksi na ingine kwenye chupa. Boksi hili lina maandishi yenye rangi nyeusi, maandishi mengine rangi nyeupe, na rangi nyekundu kwenye boksi hili. Na chupa hii ina kifuniko cha rangi nyeupe, na rangi nyekundu kwenye karatasi iliyofunikwa.

Mwanamke mmoja aliyevalia nguo yenye rangi ya waridi na kofia iliyo ya rangi ya samawati ameketi na bwanake aliyebeba mtoto aliyevaa nguo nyekundu na baba mwenye amevaa nguo nyeusi.

Haya ni mandhari au muktadha ukiwa ni wa afya au matibabu na boksi lililo la rangi nyeupe na rangi za mauti na maandishi yaliyo ya rangi ya za samawati ambalo limeandikwa azomax ya mia tano na dawa zenyewe ni za rangi nyeupe .

Mama mmoja anayechota maji kwenye mfereji na yupo na kibuyu chenye rangi ya kinjano na mwenye amevalia sketi yenye rangi nyeusi na tishati . Mwenyewe amenyoa nywele zake na maji yenyewe au mtungi wenyewe uko ndani ya besheni ya rangi ya samawati.

Hii ni hospitali mandhari yakiwa ni ya matibabu. Daktari au muuguzi wapo wawili ,mmoja aliyevalia viatu vya rangi ya samawati mwingine amevalia suruali ya rangi ya buluu na tisheti nyeupe na wamesuka nywele zao taratibu.

Muktadha ukiwa ni wa matibabu au hospitali. Mtu mmoja aliyevalia nguo ya rangi ya nyeupe anashika dawa zilizo kwenye kibanda, zilizopangwa kwenye mstari mmoja.

Hapa ni hospitali au zahanati ya matibabu au upasuaji wa wagonjwa sababu kuna madaktari wengi waliovalia mavazi ya kijani kibichi na barakoa za rangi ya samawati wanamhudumia mgonjwa na kumpima na wamevalia vitu kichwani vya rangi ya samawati.

Mtu mmoja aliyevalia barakoa ya rangi nyeusi amevalia gwanda ya rangi ya samawati na amebeba vibuyu viwili na mikono yake iko na gloves za rangi nyeusi na vibuyu hivyo viko na alama ya kuhatarisha ya rangi ya njano.

Mama mmoja aliyevalia rinda na leso au kikoi kilicho cha rangi ya nyekundu akidungwa sindano au akipokea chanjo kwa muuguzi mmoja aliyevalia suruali ya rangi ya bluu na amevalia tishati ya rangi ya nyekundu.

Daktari mmoja wa kike aliyeshuka nyewele zake taratibu amevalia barakoa ya rangi ya samawati na nguo zake zilizo rangi nyekundu. Ameshika kifaa cha meno na anamonyesha mgonjwa aliyevalia nguo nyeusi na kitambaa alichofunika kichwani cha rangi ya kijani kibichi.

Hili ni jengo la ghorofa ambalo limebomoka. Kuna kijana au mtoto mdogo amesimama kando yake. Amevalia nguo ya samawati, na mwenyewe anaonekana akijikuna kwenye mkono wake.

Hiki ni chumba cha daktari au mganga na kuna vifaa tofauti vyenye aina ainati kama vile samawati, nyekundu na nyeusi na kuna hereni ya rangi nyeusi na nyekundu iliyo katika chungu kilicho na dawa.

Jengo lililo la ghorofa linaonekana limeporomoaka, ofisi ya watu ikiwa imesimama juu yake na kando yake. Watu wengine waliovalia nguo nyeusi, na inaonekana kwamba iliweka mwaka wa elfu mbili na kumi na tisa.